Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike ambaye amepanua kinywa, akiwa anatumia vifaa mbalimbali vya chuma kwa ajili ya kumpa matibabu.

Kijana wa kuime ambaye ni daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mama aliyeketi kwenye kiti akiwa amepanua kinywa.

Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa kijana wa kiume, aliyelala juu ya kiti akiwa amepanua kinywa na kuonyesha jino ambalo linatakiwa kubadilishwa kati ya mengi ambayo daktari ameyashikilia.

Daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa pamoja na mwalimu. Wamesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo ya vitendo ya usafishaji wa meno kwa mwanafunzi wa kiume akitumia meno ya bandia.

Mama pamoja na mtoto wake wakike wakiwa wamevaa fulana za rangi nyeupe wakishikilia miswaki mikononi iliyona dawa za meno, wakiwa tayari kwa ajili ya kusafisha kinywa.

Vijana wa ( kike na wa kiume) wakiwa wamefanya shughuli ya upandaji wa mche mdogo wa miti, kila mmoja akiwa ameshika ardhi kwa kutumia viganja vya mkono kuonyesha umoja na mshikamano au kuwa wanajari mazingira.

Uchafuzi wa hali ya hewa unaosababishwa na moshi wa rangi nyeupe, ambao unatokana na uchomaji wa majani ya matawi ya miti ambayo bado hayajakauka vizuri.

Mazingira hatarishi yenye maji machafu yanayopita kwa kasi kubwa kukiwa na mwanamke aliyedumbukia kwenye maji hayo, akiwa anapewa msaada wa kuvutwa na vijana waliosimama katika kibaraza kilichopo pembezoni mwa maji yanayopita kwa kasi.

Vifaa mbalimbali ambavyo hutumiwa na madaktari kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa, ikiwa ni pamoja na: visu vyenye ncha kali, mikasi, nyundo ndogo iliyotengenezwa kwa chuma, mabakuli ya kuhifadhia vitu mbalimbali pamoja na bomba jembamba ambalo hutumika kufyonza damu.

Mwanaume akiwa ameketi katika mazingira ya hospitalini, akiwa anapimwa kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kifaa cha kupima joto kikiwa kinammulika katika kichwa, pamoja na kingine kupima presha kikiwa kimefungwa katika mkono wa kushoto.

Mazingira ya hospitalini kukiwa na majengo ambayo yametengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma. Nje kukiwa na bustani au ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, na kibao kinachoonyesha kuwa, ni idara au upande wa upasuaji.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi jeupe, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa, na daktari huyo akimchoma sindano ya kwenye fizi.

Muuguzi wa afya akiwa amevaa koti refu la rangi nyeupe, amesimama katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa dawa ambazo zinatibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Kundi la madaktari, ambao wamesomea katika matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu, wakiwa wameketi katika viti na wengine wakiwa wamesimama nyuma yao.

Vijana wa kike na wa kiume pamoja na watoto, waliovaa vizuri na kupendeza wakiwa wana nyuso za furaha, wakiruka juu na kunyoosha mikono, kumaanisha wana afya nzuri kimwili na kiakili.

Kundi la wamama pamoja na watoto wachanga wakiwa katika jengo la hospitali, ambapo wanasubiri kupatiwa huduma za matibabu kwa watoto hao kutoka kwa mtaalamu wa afya, aliyebobea katika maswala ya matibabu ya wagonjwa ya watoto.

Madaktari wawili wa kike, waliovaa barakoa, wakiwa katika chumba cha hospitali, ambapo wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto mchanga aliyelazwa juu ya kitanda, akiwa anachomwa sindano.

Kundi la wamama pamoja na watoto wadogo, wakiwa katika jengo la hospitali ambapo wameketi wengine wakisimama kwa kusubiria kupatiwa huduma za matibabu, na madaktari bingwa waliobobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto.

Muuguzi wa afya wa kike, aliyebobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto wachanga, akiwa amembeba mtoto, akimlaza katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia vitu mbalimbali mfano: magome ya miti, mizizi, majani, matunda au mbegu; na kuhifadhiwa katika chupa ndogo yenye kibandiko chenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, na magonjwa inayotibu.

Dawa ya asili ya kimiminika yenye rangi ya njano, ambayo imetengenezwa kutokana na malimao pamoja na vitunguu, ikiwa imehifadhiwa katika chupa iliyofungwa vizuri ili isiweze kumwagika.

Mkono ukiwa unachuma jani la rangi ya kijani kutoka kwenye mmea, ambao unatumika kama dawa ya asili pale utakapo andaliwa vizuri, na kutibu magonjwa mbalimbali yanayo patikana katika mwili wa binadamu.

Dawa za kienyeji au za asili ambazo zimekwisha tengenezwa vizuri na kuhifadhiwa katika chupa ambazo zina vibandiko vyenye maandishi yanayoonyesha: jina la dawa hiyo, namna ya kutumia pamoja na magonjwa ambayo inatibu.

Uaandaji wa dawa ya asili au ya kienyeji, ambayo hutumia malimao pamoja na tangawizi. Malimao yakikamuliwa kwenye kikombe kidogo na tangawizi kusagwa katika kibakuli ambacho kinatumika kwa ajili ya shughuli hiyo.

Dawa ya asili ambayo imehifadhiwa katika chupa ndogo ya rangi nyeusi ikiwa imeshikiliwa na msichana, nje kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo, namna ya kutumia pamoja na magonjwa ambayo inatibu.

Uandaaji wa dawa za asilia za kienyeji ukitumia majani mabichi ya rangi ya kijani yaliyochemshwa kisha maji yake kumiminwa katika vikombe, ambapo mgonjwa hunywa na kutibika magonjwa mbalimbali.